Tunaona ya kwamba kuna ndizi ambazo zimeiva, ndo zimetolewa shambani kisha kupelekwa sokoni. Tunaeleza hasaa mada ya ukulima na hasaa ukulima ni biashara.

Picha hii inatuonyesha waja ambao wanafanya kazi hapa na ni pahali pa kuuza maziwa na tunaangazia ukulima ya kwamba maziwa inatoka katika ng'ombe na ukulima ni biashara.

Tunaona yakwamba mahindi yako shambani na tunaona moja wapo ya mahindi imeathirika kutokana na magonjwa mbalimbali ambazo zinaathiri mimea. Kwa hivyo tiunapaswa kuzuia kabla haijafika katika hali hii.

Tunaona kwamba kuna baadhi ya mimea ambazo zimepandwa hapa haswa mahindi na ndizi ambazo zinachipuka. Tunaangazia ukulima na tunasema ukulima ni biashara.

Tunaona kuna, baadhi ya mitungi hizi, ambazo, zimebeba maziwa, na, zinatumika katika biashara ya maziwa, ikiangazia mambo ya ukulima kwa sababu, ngombe zinatupa maziwa na maziwa yanaweza kuuzwa sokon, kisha na manake ukulima ni biasha.

Tunaye mja hapa ambaye ako shambani. Tunaona kuna baadhi ya mimea hapa kama vile mahindi na tunaeza sema pia mboga hapa. Tunaangazia mambo na ukulima, ndiposa tunaona mama huyu amekuja shambani kuangalia mimea yake moja kwa moja.

Hii ni mandizi ambayo tayari imekomaa na ipo tayari kutolewa shambani. Hapa tunaelezewa mambo ya ukulima. Ukulima iko na mazuri mingi haswa kwa chakula na pia ukulima ni biashara.

Tunayo mimea hasa ndizi, ambazo zimemea na zimekua kabisa ziko tayari kupelekwa sokoni ama kutengenezwa zikuwe chakula. Sasa hapa tunaona kuna ukulima ambao unaendelea, na ka si ukulima ni biashara.

Tunaona picha hapa za ndizi amabazo tayari zimekomaa kabisa na viko tayari kufanyiwa matumizi mbalimbali. Bila shaka tunajuani wakulima wa biashara ambazo tunaona bila shaka ndizi hizi zimetolewa shambani labda uenda inapelekwa sokoni kuuzwa moja kwa moja

Tunapita picha hapa ya mmea hasa mahindi, ambayo yako shambani. Na tunaona kwamba yameathiriwa moja kwa moja na vidudu. Hapa tunaangazia mambo ambayo yana yanachangamoto katika ukulima kama vile ya nyumbani.

Tunaona ya kwamba kuna ndizi ambazo ziko tayari na tayari zimetolewa shambani, kumaanisha kuna ukulima na ukulima ni biashara. Tunaona ya kwamba ndizi hizi zimeiva kisha na maana ziko tayari kutumika.

Picha hii ni ndizi ambayo imekomaa ambayo iko tayari kutumika na tunaangazia mambo ya ukulima na ukulima ni biashara maana yake ndizi hii inaweza pelekwa sokoni na kuuzwa moja kwa moja.

Hapa tunaona picha ya wamama ambao wameketi hapa, kisha kunazo hizo mavibuyu ambazo zimebeba maziwa. Hapa tunaangazia mambo na ukulima kwa sababu tunaweza kuona ng'ombe ambayo inatupa maziwa katika familia.

Picha hii ni picha ambayo naitumisha kuhusu mimea ambayo inaitwa ndizi. Ndizi ni mimea nzuri ambayo inatupa ndizi, na bila shaka hapa tuna angazia mambo ya ukulima kwa sababu ukilima chazaa chakula, na pia ni biashara.

Tunaona mimea hasa ndizi ambazo zimeekewa mbolea zote pamoja ili zichipuke kwa haraka. Ndiposa tunaona zimepandwa alafu zimegombolewa ndio zimee na zinyauke na ziwe salama pia.

Tunaona jamaa hapa ambaye anafanya kazi ya kuuza maziwa, na tunaona yakwamba kuna watu ambao wamekuja apa moja kwa moja kupokea vitu ambavyo anauza hapo, ndiposa tunaona anawaelezea moja kwa moja kinachoendelea.

Picha hili linatonyesha picha ya ndizi ambayo tayari imetolewa shambani, na liko tayari kutengenezwa ili kulika na binadamu, na hapa tunaelezewa mambo ya ukulima, na ukulima ni biashara na pia ni chanzo cha chakula katika jamii.

Tunaona picha ya mcha hapa ambaye anaosha mitungi ya maziwa ama anasafisha na pia anahakikisha kwamba ziko sawa kupeleka za wakulima na wafanyaji biashara.

Tunaona kuna picha hapa ya ng'ombe ambayo imefungwa ama imewekwa katika zizi na inapewa lishe na maji. Tunaangazia mambo ya ukulima na bila shaka ukulima ni biashara.

Picha hili linonyeshwa picha ya ng'ombe ambayo inanyunyiziwa dawa moja kwa moja. Huenda dawa hii ni ya kutoa vidudu vidogo vidogo kama kupe katika miili ya ng'ombe hii na tunaangazia sana maswala ya ukulima na mambo inaadhiri ukulima.

Tunaona ng'ombe ambayo inakamuliwa na mashine, na tunaangazia hasaa ukulima na uwekaji wa mifugo kama vile ng'ombe kwa minajiri ya kutoa maziwa na kuendeleza

Tunaona picha ya ndizi ambayo imepandwa na picha izi pia ambayo imekomaa. Tunaangazia mambo ya ukulima na kama kawaida ni chanzo cha chakula ya kibiashara.

Kuna picha hapa ya ndizi ambazo zimeiva. Na Huenda ziko sokoni ili kuuzwa moja kwa moja. Tunaangazia mambo ya ukulima, na hasa ukulima na biashara.

Tunaona hapa picha ya ng'ombe hapa ambayo imewekwa moja kwa moja hapa. Tunaangazia mambo ya ukulima ndiposa tunaona jama huyu ako na ng'ombe yake hapo ambayo inaeza kuwa na faida nyingi kwa familia ama kwa wingi tu.

Tunaona picha hapa ya ndizi ambazo ni mimea zimekua. Tunaangazia kwamba ukulima ni chanzo cha chakula na pia chanzo cha biashara katika jamii.

Hapa tunaona kwamba kuna baadhi ya ndizi ambazo zimeekwa pahali wazi, maana yake ni kana kwamba zinauzwa na hapa sasa mada ni mambo ya ukulima maana yake ukulima ni biashara.

Tunaona ya kwamba kuna mimea hapa ambayo imepandwa hasa ya ndizi na ndizi ni chanzo ya chakula na pia inaweza uzwa moja kwa moja sokoni na kuleta pesa hasa tunaeza kuhusu mambo ya ukulima na ukulima ni biashara.

Tunazo mimea ambazo zimemea hapa kwa mfano, tunasema tunazo ndizi ambazo zimepandwa ama zimemea hapa. Kumaanisha tunazo ukulima na mimea ambayo inaendelea katika picha hii.

Tunaona picha ya ndizi ambayo ni la kupaa na iko tayari. Tunaweza sema kuna ukulima ambao unaendelea na ukulima ni chanzo cha chakula katika jamii na pia ni biashara.

Tunaona kwamba kuna mimea ambazo zimepoandwa hapa hasa ndizi ambazo zimepandwa. Moja kwa moja tunaona kwamba kuna ukulima ambao unaendelea hapa na ukulima ni biashara.

Tunaona picha za mimea ambazo zimepandwa apa moja kwa moja na kuna hizi zimepandwa kwa njia mzuri katika shamba na kuekewa mbolea . Hapa tunaangazia mambo ya ukulima wa mbolea.

Naona kuna ng'ombe ambayo inakamuliwa hapa na tunaona, tunaangazia nyuma ambapo kuna ng'ombe ambayo imewekwa kwa minajili ya kutoa maziwa na pia katika ukulima.

Tunaona picha ya mtu hapa ambaye ako na ng'ombe hapa na anajaribu kuzishughulikia moja kwa moja. Tunaangazia mambo ya ukulima. Nyuma yake ni ng'ombe inayotusaidia katika mambo mengi kama ukulima na pia uzalishaji na hata maziwa.

Tunaona ng'ombe hapa ambao wanapewa chakula moja kwa moja na tunaangazia mambo ya kulima ndiposa tunaona ng'ombe hizi. Ng'ombe hawa wamewekwa shambani na wanalishwa chakula ili kutupa vitu kama vile maziwa na manure moja kwa moja.